Mkunga wa ndizi ambao unaonekana kuwa kubwa zaidi katika shamba hili la ndizi. Ndizi hili lina mkunga mkubwa ambao umeunda mazao makubwa zaidi.

Hili ni zizi la ngombe, ngombe hawa wanaonekana kuwa na afya nzuri. Mkulima amewaekea ngombe hawa nyasi na anaendelea kutenganisha nyasi hizo.

Huyu ni mkulima anaonekana kuwa katika shamba lake la ndizi. Amefurahia mazao yake ambao ameshikilia madunde ya ndizi yaliyoiva. Nyuma kuna mikunga zaidi katika hili shamba.